Bango likiwa mbele ya tangi ya maji, likionyesha njia ya wewe kufika mahali ambapo kuna fire assembly point .

Aliyekuwa msimamizi wa elimu bwana Machogu akitoa hotuba katika shule ya Kenya Institute of Special Education in Kenya.